Hii ni tangazo ya bima ya afya ya ajali, kuna maandishi ambayo inapatikana kwa tangazo hili personal accident cover, injuries can happen any time but recovery shouldn't mean financial stress .

Hapa ni eneo la biashara, duka moja la kuuza nyama, kuna nyama iliyo wekwa kwa sanduku fulani huku zingine zikining'inika. Kuna watu katika jengo hili, mmoja akiwa amevaa koti ya kisayansi huku wengine wanaonekana wakikaa chini.

Ni gari ndogo aina ya van . JIbuli liko limeegeshwa nje ya. Gari lina milango ya kutolea. Lina madirisha yenye tint . Inaonekana iko katika eneo la wazi. Labda nje ya jengo au kuna kivuli chini yake kinachoonyesha kuwa kuna jua kali.

Nanunua na kuuza bidhaa labda ndogo ndogo au kibanda ambacho kinaonekana kuuza mayai na bidhaa zingine. Katikati kuna katoni kadhaa za mayai ,maua na kahawa zimepangwa kwa ustarabu kuzuri. Chini ya mayai kuna bidhaa zingine zinazoonekana kama bidhaa za mkate au keki.

Ni tangazo kuhusu bima ya afya, bima hili linashughulikia afya ambapo kuna maandishi kama health insurance . Kuna michoro ya dawa huku kuna mama anabonyeza tarakili anatabasamu.

Ni katika duka la fundi wa mikono. Kuna bidhaa mbali mbali za mapambo vimepangwa kwenye rafu ya kuninginia vikiwemo shanga ya rangi mbali mbali. Pia Kuna ususan vitu mbali mbali. Kwa mandhari ya nyuma inaonekana Kuna mtu anauza bidhaa hizi.

Hii ni tangazo la bima la pikipiki. Tangazo hili linaonyesha picha la pikipiki nyeusi na habari kuhusu bima hiyo ikiwemo aina ya bima ya miaka tatu ,TPO kwa elfu nne, miezi sita kwa elfu mbili mia tano. Nambari ya simu ya mawasiliano, kuna pia nambari ya QR code .

Hii ni gari ndogo ya abiria ambalo limeegeshwa nje, gari hilo lina rangi nyeupe na linaonekana liko katika hali nzuri, mbele ya gari kuna magurudumu ya rangi ya dhahabu au rangi ya shaba ambayo yanaongeza mwonekano wa kipekee.

Ni soko ya kuuza matunda mbalimbali. Kuna nyanya ambayo iko kwa tray vitunguu ambayo yanafungwa, pilipili hoho, vitunguu, viazi na minji .

Hapa ni ndani ya soko ambapo tunapata ukumbi ya watu, baadhi ya watu kuna wenye wananunua huku wengine wakiuza bidhaa, baadhi ya bidhaa ambazo zinauzwa kwa hili soko ni kama vile sukuma wiki na spinach.

Hii ni tangazo la bima la afya kwa hili tangazo kuna picha ya watu watano wengi wakiwa wahudumu wa afya baadhi ya vitu vinavyo patikana katika tangozo hilo ni 'afyano insurance your health is our health get insurable cover today' ni insurance na habari nyinginezo.

Hapa ni ndani ya soko au duka la kuuza bidhaa, kama vile mahindi, viazi, karoti, nyanya, pilipili hoho, kabegi, na vitungu.

Hii ni ukurasa wa kuingia kwenye account wa kopokopo. Ukurasa huu una nembo ya kopokopo na maneno simple tools for growing business . Kuna sehemu za kuingiza username na password . Kisanduku cha kuchekiwa remember me na kisanduku cha kuchekiwa cha I am not a robot .

Haya ni machungwa ambayo yamemwagwa kwa mahali tambarare baadhi ya machungwa kuna machungwa ya aina tofauti tofauti, kuna nyanya, kuna pilipili hoho, kuna vitunguu mengi na machungwa.

Ni gari aina ya bus ndogo au kubwa, la rangi nyeupe. Inaonekana kuwa ni la kubebea au la mavuno. Gari hili lina milango ya nyuma iliyo kufungwa na taa za nyuma. Juu ya paa la gari kuna rack au mzigo. Limeegeshwa nje, na nyuma yake kuna majengo la miti.

Kuna mangari ambayo yamepangwa kwa sawa yakiangalia upande mmoja. Magari hayo yanaonekana kua mpya na safi. Naona kwenye maegesho ya magari, uwanja wa magari au eneo la kuhifadhia magari ya kuuza.

Ni eneo la wazi ambayo iko na magari mawili ambayo yameegeshwa, moja ikiwa ni nyeusi ingine ikiwa nyeupe huku mbele kuna miti huku kuna mtu mabaye amesimama mbele ya gari nyeusi.

Kuna magari ambayo yameengeshwa kwa eneo la wazi . Yanaonekana kuwa haya magari ni kuuzwa au yanaegezwa kwa maegesho. Baadi ya haya magari kuna magari ya rangi ya nyeupe nyekundu na ya buluu.

Hii ni runda la noti za pesa za Kenya haswa noti za elfu moja, noti hizi zimepangwa kwa namna inayoonekana kama zimehesabiwa au ziko tayari kutumika na kushikiliwa na mkono rangi ya zambarau ya noti ya elfu moja inaonekana.

Ni jengo la kibiashara . Kwa hivyo tunaona duka ambazo zimepangika. Nje kuna mtu ambaye anaendesha baiskeli huku mkono yake ilionekana. Ndani ya ile jengo kuna jogoo huku ni ya nyekundu huku mlango ukiwa na rangi ya kijani kibichi kukiwa na nebo ya Mpesa

Ni gari la zamani lililokuwa limeegeshwa nje, gari hili ni la rangi ya kujivu au ilivyo na viti vya kahawia kina matairi makubwa na muundo vya kitamaduni wa magari ya zamani inaonekana kuwa katika hali mzuri likiwa limahifadhiwa vizurimandhari ya nje haiko wazi sana.

Hii ni tangazo ya kadi ya kulipia ama Mpowa. Tangazo hiIi liko na maandishi mafupi kama vili lipa na Mpesa, Pesa Pal Start Accepting Mpesa and card payment .

Hii ni eneo la wazi ambapo magari yamepangwa kwa safu. Baadhi ya haya magari ni magari ya kifahari ya rangi nyeupe na nyeusi. Huku kando kuna sakafu ambayo imepakwa rangi ya kahawia.

Ni gurudumu la gari lililooshwa na maji yanayomwagikwa kutoka kwenye bomba la shinikizo la juu. Maji yanaonekana yakifurika na kutiririkwa chini ya gurudumu. Kuna magurudumu mengine yaliyopangwa nyuma ya gurudumu lile linalooshwa. Madhari yanaonekana kuwa sakafu iliyofunikwa.

Hili ni tangazo la bima ya pikipiki boda boda insurance . Tangazo hili linaonesha pikipiki nyekundu huku watu wawili wakiwa wamekaliwa juu.

Ni ndani ya soko au duka la muundo wa mikono. Kuna bidhaa mbalimbali za mapambo zimepangwa kwenye rafu na kwa laini ikiwemo shanga za rangi mbalimbali. Pia kuna mifuko na vitu vingine vya kuaza. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa na watu na bidhaa zaidi.

Hii ni noti ya mia tano ya nchini kenya, iko na nambari za siri, iko na picha ya rais wa kwanza wa jamhuri ya kenya. Inaonyesha mbele ya noti na nyuma ya noti ambayo iko na jengo la bunge.

Soko la matunda na mbogaa iliyo na bidhaa mbalimbali zilizopangwa vizuri, kuna machungwa mingi zilizopangwa kwenye vikapu. Nyanya na matunda mengine mbalimbali kama cile maembe na tikiti maji, chini ya chungwa kuna chupa mbili za manjano ambazo zinaonekana kuwa ni chupa za plastiki

Hii ni chumba ambalo magari yameegeshwa, yanaonekana kuwa ni za kuuza au za maonyesho, baadhi ya gari ambayo yanaonekana ni magari ya rangi ya chungwa ,ya rangi nyeusi na ya nyeupe.

Ni eneo la wazi ambapo tunaona gari moja jeupe aina ya suzuki imeegeshwa. Nambari ya usajili wa hili gari ni KDH 990J. Gari hili ni nyeupe. Kando kuna miti.

Hii ni eneo la wazi ambako kuna gari moja imeegeshwa nje ya mlango kuu. Gari hii ina rangi nyeusi . Huku nambari ya usajili ukionekana kbz yenye nambari hisiyo onekana Mlango kuu ya nyekunde ikiwa na rangi ya nyeusi

Kuna watu kadhaa ambao wamesimama nje ya jengo. Wengine wamevaa fulana nyekundu huku wengine wamevaa fulana jeupe. Inaonekana kama wanasubiri kitu au wanashiriki katika tukio fulani. Kuna bango juu ambayo imeandikwa Destiny Dairy Milk ATM.

Haya ni magari ambayo yamepangwa katika jengo moja ambalo linaaminika kuwa ni la kuuza magari, baadhi ya magari haya kuna magari ya rangi nyeupe , nyekundu na nyeusi . Haya magari yamepangwa kwa laini sawasawa.

Ni umati wa watu ambao wanaaminika kuwa wako katika soko. Soko hili liko na watu wengi ambao wamevaa nguo za kawaida. Baadhi ya vitu ambavyo vinapatikana kwa ile soko ni mboga. Watu hawa wamesimama wote.

Ni aina ya viatu ya plastiki ambayo iko na colour tofauti tofauti, baadhi ya viatu ambavyo vinapatikana hapa ni ya rangi ya buluu, nyekundu, njano, nyeupe, nyeusi na yaliyo kahawia.

na mikono wa mtu amabye ameshikilia pesa, pesa hizi ni za noti za elfu moja za kenya, pesa hizi zimepangwa vizuri zikiwa na dhamana ya juu.

Ni chombo cha magurudumu ambayo inauza bidhaa fulani kama vile mayai, chapati, ikiwa iko na mwavuli, ikiwa na nembo imeandikwa Farmers Choice ,nyuma yake kuna magari miwili huku duka ya nguo ikionekana nyuma pia.

Hii ni noti ya elfu moja ya Kenya, ambayo iko na dhamani kubwa. Juu ya picha hii tunaona rais wa kwanza wa nchini Kenya kuna nambari ya siri kuna ndovu kwa hii picha pia na wanyama wengine.

Hii ni tangazo Moja ya bima ambayo inatambulika kama Meifare nsurance, Baadhi ya vitu ambavyo inapatikana kwa Ili tangazo ni earthquake wisdom floods workmanship fire and explosion.

Hii ni duka inayoonekana kuwa ni za kuuza shanga za umaridadi. Baadhi ya shanga ambazo tunaiona ni ya rangi blue , njano, nyekundu na nyeupe. Kuna mama mmoja anaonekana kuwa ni muuzaji wa hizo bidhaa akiwa ameketi chini.

Hii ni eneo la biashara, ndani duka moja ambapo tunaona mwanamke amevalia shati nyeupe enye mikono mirefu, akiwa amefungua nywele yake refu. Duka hili liko na nembo ya milk ATM kumanisha wanauza maziwa.

hapa nijengo ambalo kuwa nilakuegeza magari au ya kuuza magari, kwa ile gari ambayo ukiyatazama ni g wagon, magari mengine ni kama bmw.

Hii ni tangazo ya bima ya magari. Tangazo hii iko na vitu mbalimbali moja ikiwa imeandikwa Third-Party Only Car Insurance . Kuna mwanamke ambaye amesimama kando ya mlango ya gari huku amevalia suti nyeusi na shati nyeupe.

Ni ndani ya jengo moja, ambapo tunaiona sanamu mbalimbali katika jengo hili ,mmoja ya sanamu kuna yenye iko na rangi ya kahawia, huku zengine zikionekana kuwa na rangi nyeupe na nyeusi.

NI soko la kuuza samaki. Rundo la samaki kubwa iliyopangwa na wale wakukausha zinazonunuliwa. Zikiwa kwenye meza wale samaki hawa wanaonekana kuwa umo tayari kulwa kwa ajili ya kupikwa.

Ni sehemu ya wazi ambapo magari matatu ya kifahari yameegeshwa magari haya yako katika soko inaonekana kuwa yanauzwa magari haya yako na colour tofauti zikiwemo nyeupe na nyeusi.

Ni ndani ya chumba ya magari, iliyoegeshwa, labda ni chumba ya maonyesho ya magari au fereji kubwa pia inaonekana Kuna watu wanaotembea ndani ya chumba hili

Hii ni tangazo ya bima moja ya afya. Kwa hili tangazo kuna vitu ambavyo vinapatikana kwa hili tangazo kama vile we understand the importance of protecting your loved ones ,buy a personal accident insurance today

Ni mkono ya mtu, ambayo imeshika rununu. Kwa rununu, skrini tunaona ujumbe fupi ambayo juu yake imeandikwa nembo ya m-pesa yenye iko na salio ya five ninety nine .

Hii ni duka au jengo la kuuza viatu vya sasa vya maraba ambayo vimeundwa vikiwa na shanga hapa tunaona muuzaji akiwa amezishikilia hizi viatu

Ni programu ya simu ya MPESA. Juu kabisa kuna salio la sixty-eight eight hundred na chini yake available fuliza thirty-four nine hundred . Chini ya salio kuna chaguo mbalimbali za huduma kama vile send and request , lipa, withdraw na airtime . Sehemu ya MPESA statement inaonyesha muamala mmoja fifteen hundred kutoka kwa Beth Obura.

Hapa ni kibanda cha kuosha na kuuza viatu, huku zingine zinaonekana ni za kushona, baadhi ya viatu ambavyo vinaonekana ni yenye iko na rangi nyeupe, nyeusi, nyekundu na hata ya njano iliyo na michirizi meusi.

Ni rundo la noti ya elfu moja ya kenya vikiwa vimepangwa kwa safu. Noti haya yanaonekana kuwa mingi na ziko na thamana kubwa ziko na namba ya siri.

Hapa ni ndani ya soko ambapo tunapata wanunuzi na wanunuaji, baadhi ya matunda ambayo yanapatikana katika hili soko ni pilipili hoho, vitungu, nyanya, viazi na mahindi mbichi.

Huku ni eneo la kibiashara ambapo tunapata kuna mteja ananunua huku nje kuna baiskeli imeegeshwa, kuna bodaboda imeegeshwa huku mwenyewe amekanyaga chini. Duka hili tunapata milango iko na rangi ya blue huku ikiwa na nembo ya M-pesa ambayo imepakwa kwa rangi ya kijani.

Hili ni tangazo la bima moja ambayo inatambulika kama motorbike insurance. Baadhi ya hivyo vitu vinapatikana kwa hili tangazo ni one-year TPO ya elfu nne, six months ya elfu mbili mia tano. Namba ya kupiga imeandikwa hapo huku mchoro wa bodaboda ikiwa hapo.

Hapa ni ndani ya jengo la biashara ambayo inaaminika kuwa inauza bidhaa kadhalika. Bidhaa ya ambayo inapatikana katika soko hili ni mahindi mabichi, nyanya, viazi tamu, vitunguu na machungwa na ndizi.

Ni gari ya lori ambaye inasafirisha magari mengine ya kifahari madogo magari haya ni yakifahari na niya rangi moja ambaye inaonekana kuwa ni rangi nyeusi.

Hapa ni ndani ya jengo ya kuuza viatu, kuna aina mbalimbali ya viatu na ziko na rangi tofauti, baadhi ya viatu ambazo zinapatikana huku ni ya rangi nyeupe, blue , kijani, nyekundu.

Ni mkono ya mtu ambayo inaonekana kuwa imeshikilia noti mbili za Kenya za elfu moja za zamani huku mkono yake ikiwa na bango moja huku kando yake ikiwa na simu ambayo skrini yake inaonyesha mesegi.

Hapa ni ndani ya jengo fulani ambalo linaaminika kuwa duka. Ndani ya hii duka tunaona yokofu ya rangi nyekundu ,huku nje ya duka kuna mtu ambaye ameegesha baiskeli huku mkono wake unaonekana. Kando kidogo tunaona "label "yenye maandishi "m pesa"

Hizi ni vitunguu ambazo zimepangwa kwa usawa na utaratibu, kuna watu wawili mama na mwanaume, mwanaume ako juu ya gari ambalo linabeba hizi vitunguu. Vitunguu hizi zimepangwa kana kwamba zinataka kusafirishwa ama viko tayari kuuzwa.

Ni mkono ya mtu ambayo inaonyesha vidole viwili vimeshikilia noti ya Kenya ya elfu moja. Noti hii iko na thamana kubwa na imekunjwa katika mkono ya huyo mtu.

Ni tangazo ya bima ya Jubilee, kwa hii tangazo kuna maneno ambayo yameandikwa kwa lugha ya kingereza kama vile cover bora medical cover for you inpatient needs from as low 6 to 200 Bob per annum mbele yake ni last expense benefit.

Hapa ni duka au kibanda ya kuuza viatu, vya huwa zina tengenezwa na ledha zina tumika kutoka sehemu ya maasai, huku shanga zikionekana ni mingi mno.

Duka ya kuuza bidhaa kadhalika, bidhaa haya ni kama vile unga, mchele, soda na juu ya duka kuna nembo ambayo iko na maandishi ya Mpesa.

Ni sarafu ya ishirini na zingine ni za kumi zinaonekana zimepangwa au zimepangwa kwa meza fulani, pesa hizi ziko na thamana kubwa sana.

Hapa ni ndani ya jengo ambayo inaaminika kuwa ni la kuonyesha magari au ya kuuza magari kwa maana showroom . Magari haya yanaonekana yakiwa safi na ni ya rangi moja nyeupe. Huku sakafuni ukionekana kikiwa na michirizi ya njano na ni safi.

Hii ni mkono wa mtu ambayo imeshikilia pesa za Kenya. Baadhi ya hizi pesa, kuna noti ya fifty , kuna noti ya mia mbili huko kuna sarafu inaonekana ikiwa ya shilingi ishirini. Nyuma ya mkono kuna sarafu ambayo haionekani vizuri.

Hii ni duka la kuuza magari au eneo la kuegesha magari. Baadhi ya gari zimepangwa kwa safu vizuri. Kuna baadhi ya gari hayo iko na rangi nyekundu, huku nyingine zikiwa na nyeupe na zingine zikiwa na rangi nyeusi.

Hapa ni ndani ya soko la kuuza vitu mbalimbali ikiwemo matunda. Kuna picha ya mwanadada ambaye anaonekana kua na shughuli zake. Baadhi ya matunda ambazo zinapatikana kwa hili soko ni ndizi, machungwa, maembe, nanasi na kadhalika.

Hii ni gari ndogo au aina ya vani au basi ndogo kama matatu nchini Kenya. Likiwa limeegeshwa. Gari hili lina rangi nyeupe na lina nambari za usajili za Kenya ambayo ni KTR 963 V. Mlango wa abiria unaonekana wazi kidogo.

Hii ni siko la lazi ambapo tunaona kuna machunga na matunda yanauzwa hapa. Baadhi ya viatu ambavyo vinauzwa ni viazi, parachichi, mahindi mbichi na maembe.

Ni tangazo ya bima moja ambalo linajulikana kama CoverBora Medical Insurance ,kwa bima hili kuna tangazo kama vile affordable medical health insurance, jubilee insurance, checkuo, doctor's fee, medicine .

Hii ni kumbe mkubwa la maonyesho ya magari au show ya magari. magari mengi mapya na ya kisasa yameelekezwa kando kando na watu wanatembea katikati yake wakiyaangalia. mazingira yanaonekana kuwa ya kisasa na yenye mwanga mwingi.

Tangazo ya bima ya afya. Kwa hili tangazo kuna watu watatu ikionekana kuwa ni familia. Mama, mtoto na baba. Baadhi ya maandishi yaliyomo kwa bima hii ni health insurance we guide you step by step insurance policy .

Ni risiti ama nembo kutoka serikalii ya kenya yenye nembo ya wizara mbalimbali masuala ya ndani na makao mamii ya upelelezi ya jinai iliyo kiambuu road risiti imebeba maneno ya miadhili iliopangwa na Huduma iliotolewa.

Ni mlango la duka la biashara ndogo, ulio pakwa rangi ya kijani kibichi na mlango huo uko na maadishi wima yaliyopakwa kwa rangi nyeupe na yakiandikwa m-pesa , chini ya maadishi hayo kuna nembo inayofanana na feni au gurudumu la kimaandishi, kulia kwa mlango kuna safu zilizo jaa bidhaa mbalimbali na sehemu ya kuuza.

Kuna bidhaa mbali mbali za shambani zilizopangwa kwa ajili ya kuuzwa, labda kwenye soko au duka la mboga. Katikati yao kuna mfuko mkubwa wa plastiki ulio onyesha karoti. Karibu na karoti mkono wa kulia, kuna masanduku yaliojaa maembe mabichi yenye majani.

Ni eneo la wazi ambapo kuna magari yameegeshwa. Kuna watu ambao wamekaa chini huku wengine wamesimama. Mwenye amesimama ako na shati nyeupe, huku suruali ikiwa nyeusi. Magari ambayo yameegeshwa, kuna ya rangi nyeupe huku ingine ikiwa nyeusi.

Soko ambalo liko na shughuli na lililojaa watu na bidhaa. Watu wengi wanetembea wakitembea katikati ya soko wengine wakiuza na wengine wakinunua. Kuna vibanda vingi vilivyopangwa zikionyesha aina mbalimbali za bidhaa kama vile nguo, vitu vya nyumba na chakula.

Ni tangazo ama bango ya mwanamke akitabasamu akiwa amevaa cola ya simu na mkono wake umefungwa kwenye tangazo onasema don't wait until it is too late control your future by chatting person aquentace insurance.

Ni tangazo la jubilee health insurance lenye mada intoducing medical cover live free mwanamke akitabasamu, akiwa amevaa aproni ya rangi ya samawati labda akiashiraia anafanya kazi katika kampuni hii, kuna maelezo yanayosema affordable hospital cover for as lowa as five hundred per month

Hapa ni eneo la biashara ambapo tunaona juu ya duka hili imeandikwa neno la Gsp Milk, Milk, Milk Products, Ice Cream, Packed Drinking Water . Nje kuna sehemu ilipakwa na rangi ya buluu huku ukiwa na karatasiya maonyesho ya rangi nyekundu.

Ni tangazo ambayo linatangaza kuhusu hadhari za mafuriko. Kuna maandishi ambayo yameandikwa kwa hii tangazo, don't let a natural disaster sink your business, weather the storm with the right insurance with the right stock cover policy .

Hii ni eneo la wazi ambalo linaaminika kua ni jengo la kuonesha magari ama kuuza magari. Magari yamepangwa kwenye safu iliyonyooka.. Magari haya ni ya rangi tofauti , kuna magari nyeupe, nyekundu na nyeusi.

Hili nie eneo wazi ambapo tunaona imepambazuka, jua limewaka magari manne yameegeshwa baadhi ya hizi magari ni ya rangi nyeusi, nyeupe na blue , mtu mmoja anaonekana akiwa amesimama karibu na gari ya blue , huku nyuma kukionekana miti.

Hii ni gundi la nguo chafu zilizotumika zikiwa zimekusanywa pamoja. Nguo hizo zina michoro ya aina mbalimbali zikiwemo zenye madoadoa, chui, maua na rangi za kawaida zinavyoonekana zimetupwa au kuwekwa kwenye rundo, labda zikisubiri kufuliwa au kutupwa.

Ni mwanamke amesimama mbele ya mashine mbili za kutoa bidhaa kiotomatiki. Zinaonekana kama ATM za chakula. Mwanamke huyu amevaa shati jeusi lenye maandishi KING na sketi yenye michoro ya rangi mbalimbali. Mkono wake wa kulia umeelekezwa kwenye mashine akionyesha kitu.

Gari nyeusi inaonekana kuwa ni SUV ,kubwa la kifahari iliyosimama mahali penye taa mzuri labda ndani ya chumba cha maingi ama mahali karatanasafi, gari hilo linaonekana kuwa katika hali nzuri sana na lina mng'ao kwa vile kuwa ni jipya au linatunzwa vizuri.

Kuna magari manne yameegeshwa nyuma yao kuna bustani ya miti ,magari haya ni ya rangi tofauti ikiwamo ya buluu nyeusi na nyeupe.

Hii ni hati ya Excise license kutoka kwa Kenya Revenue Authority. Hati hii ina maelezo kama taxpayer pin number na vile vile tax payer na factory details inasema ya chawa kama airlane number billing road company county district tax area na locality .